Huu ni mkimbiaji mwenye ako upande wa kulia kwa jina lake ni Samwel Muchai pia ako na mwelekezaji wake ambaye anaitwa Jean Kipchumba . Chini yao inaelezea anatoka katika nchi gani, tarehe yake ya kuzaliwa , upande ambao anafanya kazi katika uwanja wa michezo , inaelezea pia ile mbio anaweza kukimbia na inaweza kuelezea ile shinda ambayo ako nayo.